Marcedes Benz ni mojawapo ya magari ya kifahari yanayouzwa nchini. Wafanyi biashara wa magari ya aina hii wanapatikana kando ya barabara za miji mkuu. Magari haya yanapatikana kwa rangi tofauti ila rangi nyeupe na nyeusi ndiyo imekuwa na umaarufu mkubwa.